Hili ni duka la nguo na viatu. Kwenye upande wa kushoto, kuna sanamu ya mvulana aliyevalia shati ya mikono mirefu na suruali ya rangi ya kahawia. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa viatu vya kiume. Kwenye upande wa kulia, kuna nguo mbalimbali zilizopachikwa zikiwemo koti na mashati.

Duka la mavazi ya wanawake, lina mannekini waliopangwa mbele ya mlango, wakiwa wamevalishwa magaoni ya rangi mbalimbali, kama, waridi, nyekkundu, kijani, samawati, na nyeusi. Baadhi ya mannikeni wamevalishwa, jamsuti, zenye michoro tofauti.

Nguo za aina tofauti na rangi mbalimbali zimetandazwa arthini, baathi zikiwa zimeninginizwa kwenye waya ya balkoni ya mjengo. Mchanganyiko huo wa mavazi unatoa taswira ya shughuli ya uuzaji wa manguo.

Manekeni lililovalishwa kwa mitindo ya kuvutia katika mandhari ya duka ndani ya jumba la ununuzi. Nyuma kuna maonyesho ya miwani ya jua ya aina mbalimbali huenda ni sehemu ya duka la mitindo au vifaa vya mtoko. Muundo wa eneo unaonyesha kuwa ni duka la kisasa likiwa na maduka mengine kwenye korido ya ndani.

Nguzo ya nguo imejaa marinda ya mitindo mbalimbali ndani ya duka la mavazi yakiwa yamepangiliwa kwa rangi na muundo wa kuvutia. Baadhi ya marinda yana maua na rangi dhabiti huku mengine yakiwa na tabaka au mikato ya kisasa.

Sehemu ya duka ya upodozi inayouza hereni za wanawake. Kwenye ukuta kuna hereni ya aina tofauti zilizowekwa kwenye box ya rangi ya dhahabu. Kuna hereni ndogo yenye umbo la duara, kuna ndefu zinazoning'inia kwa masikio.

Vikapu vya aina tofauti vya wanawake vipo kwenye rafu. Kuna nyeusi na nyekundu. Miwani mbili imewekwa juu ya mkoba wa kubebea. Kuna shanga aina tofauti. Kiatu cha mguu mmoja kiko hapo juu. Leso la aina tofauti na rangi tofauti zimepangwa kando ya rafu.

Wanunuzi wako katika duka la nguo kunanguo aina tofauti na rangi tofauti taarifa kwa ukuta inaashiria kwamba sare za shule zinauzwa, msimamizi anaonekana kusaidia mteja . Mwanasesere aliyevalishwa longi nyeusi ameekwa nyuma ya kabati.

Nguo za wanaume za aina tofauti na rangi tofauti zimepangwa kwenye rafu. Zengine zimepigwa pasi na kukunjwa. Jaketi ya kimajavu na ingine nyeusi. Shati ya samawati, ingine rangi ya waridi. Jaketi ya pafu, ya samawati na tisheti nyeupe.

Magari yako katika karakana ya magari. Kuna gari jeupe, jekundu, jeusi na la kijivu. Nambari ya usajili zimewekwa mbele ya kila gari zikionekana wazi. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za matengenezo au ukaguzi wa magari katika karakana hiyo.

Gari la Toyota Landcruiser limeegeshwa nje ya jengo likiwa na rangi ya kijivu na nambari ya usajili. Milango imefungwa na madirisha yamewekewa vioo vya giza yakitoa mwonekano wa faragha. Magurumu manne yamekaa imara yakionyesha gari liko katika hali nzuri ya matumizi.

Gari kubwa la kubeba magari linapita barabarani likiwa na magari mawili, moja juu na jingine chini yaliyowekwa kwa ustadhi kwenye sehemu maalum ya kubebea. Barabara ina njia kadhaa na magari mengine kama vile lori nyeupe na vani yanapita.

Gari jeupe aina ya toyota limeegeshwa karibu na jengo la kisasa. Gari lina alama karibu na tanki la mafuta kuonyesha linatumia diseli. Gari hili mara nyingi hutumika katika usafiri wa umma, magari ya shule na huduma ya kibinafsi.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wazi. Rangi ya magari hayo ni kijivu, nyeusi na nyeupe. Mtu mmoja aliyevalia koti jeusi anatembea kuelekea magari hayo uku watu wengine waliovalia viakisi vya kijani wamesimama pembeni mwa magari.

Gari ndogo jeupe aina ya Minivan limesimama pembeni ya barabara juu ya lami ya maegesho. Mlango wake wa upande uko wazi ukifungua muonekano wa ndani ambapo viti vya abiria vinaonekana kwa uwazi.

Gari aina ya SUV ya rangi nyeusi lililopakiwa katika uwanja wa magari. Juu ya picha kuna maandishi makubwa yakionyesha kwamba hii ni matangazo ya gari linalouzwa, pia kuna magari mengine yaliyopakiwa nyuma na majengo ya ofisi au makazi yanayoonekana upande wa kushoto wa nyuma.

Ukumbi mkubwa wa ndani umejaa magari ya aina na rangi mbalimbali. Yamepangwa kwa ustadi katika sehemu tofauti za maenyesho. Watu wanazunguka kwa makundi wakizichunguza kwa makini kila gari lililo mbele yao.

Gari la rangi nyeusi aina ya subaru limeegeshwa katika eneo la wazi lenye magari mengine. Muundo wake wa kisasa na muonekano wa mbele na upande unasisitiza uimara na mvuto wa kimtindo wa magari ya safari ndefu. Nyuma yake kuna gari ya aina ya Toyota likiwa limeegeshwa karibu na ukuta wa matofali.

Magari kadhaa yamepangwa kwa mpangilio katika uwanja wa wazi yakionekana kama sehemu ya tukio au mkusanyiko. Kwa umbali watu kadhaa wamesimama na kutembea wakionyesha shughuli inayoendelea pasipo msongamano mkubwa.

Skrini kutoka Youtube inaonyesha matangazo ya mazishi pamoja na video za muziki. Ni mchanganyiko wa maudhui ya huzuni, burudani na vipande vifupi vya video, unaoonyesha namna majukwaa ya kidijitali yanavyobeba hisia na matukio kwa wakati mmoja.

Gari la SUV limeegeshwa katika kiwanja cha magari kilicho wazi, likiwa miongoni ya magari mengine yaliyopangwa kwa usafi. Majengo ya kibiashara na miti ya kijani yanaonekana nyuma yakiongeza hali ya mpangilio wa mji.

Mandhari ya nje ya mji au kijiji yenye utulivu. Gari la rangi ya samawati liko upande wa kushoto. Watu watatu, mmoja anatembea kuelekea magari, huku amevalia ndefu jeusi na suruali ya samawati. Wawili wamesimama karibu na pikapu wakiwa wamevalia viakisi vya majani.

Sehemu ya ndani ya gari lililoegeshwa, ambapo milango ya mbele, sehemu ya dereva na abiria iko wazi, ikitoa mwonekano kamili wa kabati ya ndani. Viti vyeusi vyenye muundo wa kitambaa vilivyopangwa kwa mistari, vinaonekana vya kisasa na vya starehe.

Wanunuzi wawili, mmoja mwanamke na mwingine mwanaume, wanakagua magari ya kununua. Muuza gari anawaonyesha magari na kuwapa maelezo ili waweze kuchagua aina inayowapendeza. Kuna gari aina tofauti na rangi tofauti nyeupe na nyeusi.

Gari lenye aina la lori lenye rangi nyeupe limebeba gari ndogo lenye rangi ya samawati kwenye barabara ya lami. Nyuma yake uwanja mkubwa wa nyasi na maua meupe unonekana pamoja na msitu mkubwa kando yake.

Lori kubwa la machungwa limebeba magari kumi yanayoonekana. Juu yake magari matatu meupe, moja zambarau iliyo kolea, moja nyeusi. Chini tatu nyeupe moja ya kijani kibichi na moja nyeusi.

Gari aina ya kipanya imesimama katika barabara ya kushoto. Gari hili ni la rangi ya kijivu. Magurudumu yake mawili ya upande wa kulia yanaonekana. Madirisha yake ni ya kung'aa.

Magari aina tofauti ya kibinafsi imesimama kwa uwanja uliozungukwa na miti. Kuna magari meupe , meusi na ya kijivu. Magari mawili yanaonekana kuwa na uwazi nyuma, yanajulikana kama pickup .

Magari mawili yapo kwenye lami, moja ina rangi ya kijivu cha grafiti. Dirisha lake la mbele li wazi. Magurudumu yake ya upande wa kushoto yanaonekana. Gari lingine ni la waridi moto. Upande wake wa nyuma umefunguka na kuna gurudumu juu yake.

Soko la ndani limepangwa kwa safu za vibanda vya kuuza mboga, vitunguu, viazi, karoti na nyanya. Mboga za majani zimewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Wauzaji wamesimama nyuma ya bidhaa zao wakizungumza na wateja.

Hii ni sehemu ya soko la mboga ambapo kuna bidhaa mbalimbali za kilimo zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Katika kontena la plastiki la kijani kuna tangawizi mbichi, na pembeni kuna vikapu vya nyasi vilivyojaa vitunguu saumu na karanga. Kuna magunia yenye viazi, mihogo, na mboga za majani kama sukuma wiki.

Hiki ni kibanda cha kuuza matunda na mboga sokoni. Kunazo ndizi mbivu za manjano zimetundikwa kwa kamba juu ya kibanda. Ndizi mbichi za kijani bado zikiwa kwenye shine lake. Nyanya zimepangwa chini ya ndizi mbichi zikiwa nyekundu na nyingi.

Duka la masokoni linauza mifuko na mikoba ya mikono yenye mitindo ya rangi tofauti. Kuna mikoba mingi imewekwa kuta na baadhi imepangishwa chini. Watu wawili wako pembeni ya duka wakiongea na watu wengine wakiwa pembeni mwa barabara ya soko.

Masoko ya wazi yametandazwa kati ya majengo mawili ya taasisi, ambapo watu wanaonekana wakinunua bidhaa toka kwa mabanda yaliyo funikwa kwa maturubai. Mabanda hayo yana mazao ya rangi tofauti; matunda, mboga, na bidhaa zingine zikiwa zimetandazwa kwenye vikapu na kreti kwa mpangilio mzuri wa kuvutia.

Vikapu , krati na mifuko imejaa mboga na matunda katika banda la soko la wazi. Karoti, nyanya, vitunguu, viazi, tufaha, ndizi, pilipili na mazao mengine ya rangi tofauti yamepangwa kwa mvuto wa kimacho na urahisi wa kuchagua.

Vikapu vya rangi tofauti vinauzwa sokoni. Vikapu hivi vya kupangwa kwa rangi, maumbo na muundo vinazungumzia sanaa ya kitamaduni ya ufinyanzi wa nyuzi. Baadhi vina mistari ya kuvutia , vingine vina rangi tambarare au michoro ya kipekee inayodhihirisha ubunifu wa hali ya juu.

Hili ni soko la ndani la kisasa linalochangamka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo sanaa na picha, matunda na mboga, nguo na vitambaa. Watu wa rika na majukumu tofauti, wengine wakiwa wanunuzi, wengine wauzaji wakishughulika wakiongea au kutazama bidhaa.

Ndizi imeekwa juu ya gunia na kuanikwa wazi ili kuuzwa katika soko. Kunayo ndizi iliyoiva na iko tayari kuliwa. Kunayo ingine inayohitaji kupikwa. Inayohitaji kupikwa ni ya kijani na ile ambayo inaweza liwa ni ya manjano.

Kibanda cha mabati kimejaa vifaa vya urembo vya aina mbalimbali na rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, nyeupe, kimanjano, samawati, hereni, shanga, bangili na mishipi. Mtu aliyevalia long'i ya rangi nyeusi amesimama.

Jengo la rangi ya kijivu linaonekana kwa umbo thabiti. Sehemu ya juu ikiwa imefunikwa na mabati ya kawaida. Ukuta wa zege uliozunguka umejengwa kwa umathubuti. Ukionekana kuwa ngome ya usalama na uimarishaji wa mipaka ya eneo hilo.

Majengo mawili ya ghorofa, jengo la kwanza limepakwa rangi ya manjano, jengo la pili lina rangi ya kijivu iliyonyamazika ikiwa na mistari ya samawati. Majengo haya yamezungukwa na ukuta wa matofali wenye muundo dhabiti.

Jengo refu la ghorafa ambalo bado liko katika hatua ya ujenzi. Sehemu zake za nje zimefunikwa kwa wavu wa usalama wa rangi ili kuzuia uchafu na vifaa kuanguka na pia kulinda wafanyakazi didhi ya hatari. Mbele ya jengo hilo kunalo nguzo ya chuma.

Nyumba imejengwa katikati ya kiwanja kilichopambwa kwa nyasi safi na za kijani kibichi, zenye muonekano wa kutunzwa kwa uangalifu. Miti ya kuvutia imeizunguka ikitoa kivuli na mandhari ya asili enye utulivu. Gazeebo limetulia kwenye ustadhi ndani ya kiwanja hicho.

Jengo lina ukuta wa kijivu unaotaoa muonekanao wa kisasa na wakuvutia huku madirisha ya vioo yakipangiliwa kwa ustadi. Balcony ya jengo hilo limezingirwa na vishikio vya chuma, vilivyowekwa kwa usalama na uimara.

Eneo la makazi lenye nyumba za kisasa zimejengwa, paa za rangi ya kahawia. Nyumba hizo zimezungukwa ukuta wa matufali na mlango wa chuma ya rangi ya kikahawia katikati. Upande wa kulia kuna jengwa kubwa linalo jengwa limefunikwa na neti za ulizi za rangi ya kijani.

Jengo refu la kisasa limejengwa kwa muundo wa kuvutia, likiwa na roshani nyingi zilizopangwa kwa mtindo wa kupishana. Mazingira ya jengo yamezungukwa na miti yenye majani ya kijani na mekundu, Anga ni safi na mawingu machache yanapita kwa mbali.

Jumba la kifahari linaonekana limepakwa rangi ya krimu upande wa juu na ya samawati upande wa chini likitoa mwonekano maridadi wa kisasa. Sehemu ya nyuma ya gari inaonekana ikiwa karibu na jumba hilo. Nyuma ya jumba hilo kuna jengo lingine la ghorofa limesimama kwa muinuko.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limepakwa rangi nyeupe upande wa chini na kahawia juu. Paa ya majengo mengine yanaweza kuonekana. Sehemu ya juu ya uzio wa chuma pia inaonekana, ikiashiria uwepo wa mipaka au lenzi katika eneo hili.

Jikoni ya kisasa yenye makabati na kaunta nyepesi inayong'aa. Juu ya kaunta ipo taa ya mstatili yenye balbu tano zilizo wazi. Kushoto kuna oveni iliyojengwa na maikrowevu juu yake pamoja na rafu ndefu yenye nafasi ya kuonyesha au kuhifadhi vifaa.

Tangazo limening'inizwa juu ya mti uliosimama kando ya jengo lenye madirisha mengi. Ujumbe wa tangazo unasomeka ikimaanisha kuna mahali ya kupangisha na nambari ya mawasiliano imewekwa kwa anayetaka kuwasiliana. Jengo la nyuma linaonekana kama la biashara au makazi ya mjini.

Hili ni jengo la hospitali lenye ghorofa kadhaa ambapo kila ghorofa lina madirisha ya safu na balkoni zenye grili za chuma. Neno hospital limeandikwa kwa herufi kubwa upande wa kulia likiwa sambamba na maandishi to let yanayodokeza kuwa sehemu ya jengo hilo inapatikana kwa kupangishwa.

Majumba matatu ya gorofa yenye rangi ya samawati, kikahawia, kijivu na machungwa. Nyumba mbili ndogo zinaonekana paa. Kwenye paa la jumba moja kunayo mizinga ya kuteka maji. Ua la boma hii limeundwa kwa kutumia saruji.

Nyumba kubwa ya ghorofa ambapo wapangaji huishi. Dirisha zake zimeundwa kwa vioo. Inayo balcony iliyozuiliwa na vyuma. Nguzo za umeme zimeundwa kando ya nyumba na kuunganishwa pamoja na jumba.

Jengo kubwa la ghorofa yenye rangi nyeupe, inayo sehemu iliyochorwa rangi nyeusi. Madirisha yake yamejengwa kwa kioo, inayo sehemu ya balkoni iliyozuiliwa na vioo. Uzio wake umetengenezwa na ukuta ya simiti.

Boma la nyumba lipo na taka na nyasi iliyo kauka sehemu moja na kuwa manjano sehemu nyingine, mimea ya ndizi imepandwa pamoja na miti, nyuma yake nyumba ndefu za gorofa za rangi tofauti mwenye muundo mzuri zinaonekana.

Ubao wa matangazo umechorwa jumba kubwa la gorofa, maandishi ya bei ya nyumba pamoja na vyumba vilivyomo, iko kando ya mchoro huo. Nambari ya simu imeandikwa chini. Kando yake kuna jumba kubwa la gorofa yenye rangi nyeupe na ya kikahawia.

Jengo hili halijamalizika katika ujenzi. Kunalo lango kubwa nyeusi mbele ya jengo. Rangi ya kijani imepakwa upande wa chini. Upande wa juu, dirisha la vyuma vyeusi vimetegenezwa.

Mwanzilisho wa ujenzi wa nyumba. Ukuta umetegenezwa kwa kutumia simiti. Vyuma vimeunganishwa juu kutegeneza paa. Kunayo maua ya manjano mbele ya nyumba.

Eneo la jikoni katika maduka makubwa. Sehemu hii huuzwa vyakula na vitafunio vya aina tofauti. Kunazo zilizopikwa na zile zilizo kwa mapaketi. Wanunuzi wana uhuru wa kukagua na kuulizia bidhaa wanayoitaka.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la rejareja yamepangwa kwa ustadi, yakijumuisha safu mbalimbali za bidhaa. Mbele, rafu zimejaa mikate ya aina tofauti ya kahawia, nyeupe na iliyofungwa kwa plastiki.

Rafu ya duka imejaa mifuko mikubwa ya chakula cha mbwa. Mifuko ina rangi mbalimbali kama njano, nyupe, kahawia, samawati na nyekundu, na kila moja ina picha ya mbwa tofauti pamoja na alama zinazoonyesha aina ya chakula na viambato vyake.

Duka la bidhaa za sanaa na zawadi zikiwa kwenye rafu. Juu ya rafu kuna mabegi yenye rangi na mitindo ya Kiafrika. Kwenye rafu za kati kuna vinyago vidogo, saa za mezani zenye miuundo ya wanyama, vikombe vya kahawa vilivyochorwa maandishi na bidhaa ndogo za mapambo.

Katika sehemu ya elektroniki ndani ya duka kuu, runinga kadhaa ziko wazi zikionyesha picha za watu. Skrini huangaza eneo hilo ili kuvutia macho ya wateja wanaopita. Majiko ya kuokoa yamepangwa sakafuni, kila moja likiwa na stika ya bei iliyo wekwa kwa urahisi wa ulinganisho.

Katika rafu za duka kuu, mboga mbalimbali zimefungwa kwenye vyombo vya plastiki kwa mpangilio mzuri. Karoti zenye rangi ya chungwa angavu, lettuce zenye kijani kibichi kinachovutia, mbaazi yenye kijani hafifu, na vitunguu vya rangi nyeupe na vyekundu vimepangwa kwa ustadi.

Ndani ya duka kuu, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi katika njia tofauti. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa vitambaa vilivyokunjwa. Upande wa kulia rafu zimejaa bidhaa za rangi tofauti zikiwemo vifaa vya usafi, vifaa vya kuandikia na bidhaa nyinginezo za matumizi ya nyumbani.

Bidhaa ya aina tofauti imepangwa kwa laini katika rafu. Kuna bidhaa zilizo kwenye maboksi, zilizo kwa karatasi, na zingine zipo kwa mikebe. Karatasi la kuashiria bei, lipo chini ya kila bidhaa. Mteja amesimama kando ya rafu.

Magunia ya bidhaa mbalimbali ya kampuni tofauti zimewekwa mbele ya rafu. Bidhaa zingine tofauti zimepangwa kwa rafu vyakula na vitafunio vya mbwa ya aina mbalimbali katika mapaketi ya samawati, machungwa, zambarau.